Watu hawa wanapokea huduma kwenye huduma ya kwanza huduma centre . Wamevalia barakoa, kuna mmoja wao ambaye amevalia reflector mwingine amesimama na kwenye shingo wamevalia zinazoweza kuwatambua ama zile zinaitwa tags .

Hapa ni kwenye uwanja wa soka, kuna wachezaji ambao wanacheza mpira. Wachezaji kwanza wamevalia sare za nguo za kijani, kisha kuna wale ambao wamevalia sare za nguo za yellow ama manjano. Kisha kuna watu ambao wameketi kwenye ukumbi kutazama mpira ambao ni watu wengi. Uwanja huu unaonekana kuwa na nyasi za rangi ya kujani.

Wachezaji hawa wa mpira wanaonekana kuwa wamepewa kombe baada ya ushindi. Pia kuna medali ambazo wamevalia shingoni. Wamevalia nguo za rangi ya manjano na kijani. Kuna yule ambaye anaonekana kuwa captain mwenye timu hii na wote wanaonekana kuwa na furaha kwa sababu wanatabasamu huku wakionyesha meno yao. Mmoja wao ameshikilia mpira mwenye mkono.